Madaktari wakiwa wamevaa mavazi ya upasuaji, wanashirikiana kwa ukaribu, wakimfanyia mgonjwa upasuaji kwenye chumba cha upasuaji. Hii inaonyesha huduma ya tabibu kwa watu wazima na wazee, inayohitaji uangalizi wa hali ya juu, na ueledi mkubwa kutoka kwa wataalamu wa afya.

Hii ni wodi ya hospitali ambapo mhudumu wa afya aliyevalia mavazi ya kujikinga anahudumia mgonjwa aliyelazwa. Kuna vitanda vingi vya wagonjwa, mashine za kusaidia upumuaji, na vifaa vya kitabibu. Mazingira yanaonyesha huduma kwa watu wazima au wazee wenye hali mahututi.

Wakazi wa jamii wamekusanyika karibu na gari la kliniki linalohamishika. Wahudumu wa afya wanahudumia watu walioketi kwenye viti wakitoa ushauri na huduma za afya moja kwa moja uwanjani. Hii ni sehemu ya juhudi za huduma ya afya ya kijamii na uhamasishaji wa afya vijijini.

Gari maalum la huduma ya afya likiwa limeegeshwa kwenye uwanja wa udongo. Gari hilo lina trela iliyoandikwa kliniki ya mkononi na hutumika kufikisha huduma za afya kwa jamii zilizo maeneo ya mbali au zenye upatikanaji mdogo wa vituo vya afya.

Kikundi cha watu walio keti katika eneo la wazi wakiwa kwenye kikao cha afya ya jamii. Kuna gari lenye bango, meza yenye dawa na vifaa vya matibabu na wahudumu wa afya wakizungumza na jamii wakitoa huduma za elimu na uchunguzi wa afya.

Gari la hudumu ya afya ya jamii, likiwa limeandikwa kwa kiingereza ,linaonekana likitoa huduma kwa wakaazi wa eneo la vijijini. Wananchi wakiwemo wanawake na watoto, wamesimama wakisubiri huduma. Hii inaonyesha juhudi za kufikisha huduma za afya kwa jamii zilizo mbali na hospitali.

Gari maalum la huduma ya afya limesimama barabarani, likiwa limepambwa kwa puto za rangi mbalimbali. Ni kliniki ya kusafiri kutoka Wizara ya Afya, ikiwaletea wakazi huduma za matibabu moja kwa moja katika jamii.

Gari kubwa la huduma za afya limeandikwa kwa kingereza na lina nembo msalaba wa afya. Picha ya daktari akimhudumia mtoto imechorwa pembeni. Gari hilo linaenda maeneo ya jamii kupeleka huduma za afya kwa watoto au watu walioko mbali na vituo vya kawaida.

Mwanamke aliyevaa shati la kijani lililoandikwa nyuma amembeba mtoto mdogo mwenye nguo za rangi ya samawati na nyeupe. Inaonyesha jukumu la wahudumu wa afya ya jamii wanaotoa huduma kwa watu mashinani hasa kwa watoto na familia zilizo katika mazingira ya kawaida.

Kuna maandamano ya wafanyakazi wa afya wakishiriki kuadhimisha siku ya uoni duniani. Wamebeba mabango yanayohamasisha watu kutunza macho yao, wakiwa mbele ya hosipitali ya rafuu ya mafunzo ya Moi. Tukio hili ni sehemu ya juhudi za uhamasishaji wa afya ya jamii na kutoa elimu kuhusu umuhimu wa uchunguzi wa macho na huduma za afya ya macho

Mwanamume anatumia mswaki wa asili kufanyia usafi wa meno yake. Anaonekana mwenye tabasamu, meno yakiwa meupe na safi, ishara ya afya bora ya kinywa. Mazoea ya kutumia vijiti vya mswaki hujulikana kwa kusaidia kuimarisha fizi na kuondoa mabaki ya chakula, huku yakidumisha usafi wa kinywa kwa njia ya asili na endelevu.

Uso wa mtu mwenye ngozi nyeusi anaonyeshwa kwa karibu akiwa anacheka. Meno yake ni meupe. Yamepangwa vizuri yakionyesha afya njema ya kinywa. Tabasamu lake linaonekana la kuvutia na la kujiamini likitoa hisia chanya na furaha.

Kipimo cha kioo cha cha daktari wa meno kinatumika kuchunguza jino lililopo ndani ya mdomo. Meno ya chini ya mtoto yanaonekana wazi, yakionyesha umbo sahihi la taya. Hii inatumika kufundisha kuhusu afya ya kinywa na umuhimu wa ukaguzi wa meno kwa utambuzi wa matatizo kama vile kuoza kwa jino.

Mkono umevalishwa glavu ya samawati, ukishikilia kifaa cha kusafisha au kuchimba meno. Hiki ni chombo cha kawaida kinachotumika na daktari wa meno, kuhakikisha usafi. Matibabu na matengenezo ya tabasamu bora. Usafi wa vifaa unaonekana kuzingatiwa kikamilifu.

Hii ni meno ya mtu kabla na baada ya matibabu ya usafi wa meno upande wa kushoto meno yanaonekana kua na rangi ya manjano na uchafu wakati upande wa kulia yanaonekana meupe na safi baada ya kusafishwa kitaalamu hii inaonyesha umuhimu wa huduma bora za afya ya meno.

Hizi ni hatua mbili za matibabu ya meno. Ya kwanza inaonyesha mtu mwenye upungufu wa meno ya chini na ya pili inaonyesha meno ya bandia yakiwekwa na daktari wa meno aliyevaa glovu. Mabadiliko yanaonyesha uboreshaji wa tabasamu na kazi ya kinywa.

Askari wa dharura amevalia mavazi ya ulinzi akiwa ameruka kutoka kwa gari la kijani lililoandikwa, namba ya huduma ya haraka 911.Mkono moja unashikilia ngao, mwingine silaha ya kujihami. Gari jingine la aina hiyo linaonekana mbali. Mandhari inaonyesha utayari wa kikosi maalum kushughulikia matukio ya dharura, au hali za hatari kwa kasi.

Maji ya mafuriko yamejaa kwenye mtaa wa makazi na watu wanaonekana wakihangaika kuokoa watoto na mali zao. Wengine wamepanda juu ya ukuta kwa usalama huku wakiangalia kwa hofu. Hii ni hali ya dharura inayohitaji msaada wa haraka kutoka kwa wahudumu wa majangaa.

Hili ni gari la zimamoto lenye rangi nyekundu lenye mistari ya njano na nyeupe pamoja na taa za dharura juu ya paa. Limeandikwa maandishi na namba ya kitengo, inaloonyesha kuwa limebobea katika huduma za uwokoaji. Gari hili hubeba vifaa kama bomba la maji, vifaa vya kinga kwa wazima moto na mara nyingi huwasili haraka kusaidia kuzima moto, kuokoa maisha na kushughulikia ajali.

Watu kadhaa wamesimama ndani ya maji ya mafuriko huku wengine wakipakia vitu kwenye mashua yenye ingini, mazingira yanaonyesha athari za mafuriko katika makaazi ya watu na juhudi za uokoaji zikiendelea. Hii ni sehemu ya mwitikio wa dharura kukabiliana na maafa ya asili na kulinda maisha na mali ya waadhiriwa.

Askari waliovaa mavazi ya kijeshi, kofia ngumu na silaha za kivita wamepanda pikipiki wakiwa kwenye msafara. Askari wa nyuma wameshika bunduki tayari kwa mashambulizi, wakionekana kuwa katika mazoezi au oparesheni maalum kwenye eneo la wazi lenye vumbi na nyasi na miti nyuma yao.

Wahudumu wa dharura wamevaa mavazi ya kinga wakiwa wanambeba mjeruhi kwenye machela kuelekea kwenye gari la wagonjwa, wanashirikiana kwa haraka na umakini kuhakikisha usalama wa mjeruhi jambo linaloonyesha utayari na majibu ya haraka wakati wa dharura mjini.

Jengo kubwa linateketea kwa moto huku moshi mzito mweusi ukipanda angani. Watu wengi wamesimama barabarani wakitazama kwa mshangao na hofu. Taa za barabarani zinamulika magari, yamesimama na hali inaonekana ya dharura.

Huu ni msaada wa dharura kwa wathirika wa mafuriko nchini Kenya. Mna choo cha muda, tangi la maji ya kunywa na watu ambao wamesaidia kuiweka. Kuna hema za muda ambazo zinaonyesha makaazi ya watu waliopoteza nyumba zao. Huu ni mpango wa kusaidia jamii baada ya janga, ukiongozwa na shirika la CWS.

Kuna kikundi cha wahudumu wakiwa wamevaa makoti ya rangi ya machungwa wakitembea kwenye eneo lililoathirika na taka na mafuriko. Inaonekana kama ni juhudi za usafi au tathmini ya mazingira. Huenda wakitoka shirika la serikali au la misaada.

Gari jekundu la zimamoto limesimama kando ya barabara na kundi la wazimamoto waliovaa mavazi ya usalama na kofia za njano wanakimbia kuelekea eneo la tukio. Mlinzi aliyevalia sare na redio mkononi anasimama karibu akionekana kuelekeza shughuli au kutoa taarifa. Eneo hilo linaonyesha kuwa hatua za dharura zinachukuliwa kwa haraka.

Watu wamesimama na kutembea ndani ya maji ya mafuriko barabarani wakionekana wenye huzuni na tahadhari. Maji yamejaa hadi magotini yakizunguka vibanda na nyumba. Hali hii inaonyesha athari za mvua kubwa na uhitaji wa mwitikio wa haraka wa dharura na mipango bora ya kukabili majanga.

Matunda na mboga safi kama papai, chungwa, tufaa, strawberry , kiwi na mboga za majani zimepangwa pamoja na nafaka kama shairi, mchele na muisli. Vyakula hivi vyenye virutubisho huimarisha afya ya mwili na kuchangia mazingira yenye lishe bora. Hii inaonyesha uzito wa ulaji wa chakula cha asili katika kudumisha afya ya binadamu.

Shamba hili lina mistari ya mizabibu iliyopandwa kwa mpangilio mzuri likiwa na nafasi kati ya kila mstari kuruhusu matunzo bora ya mimea. Hali hii inaonyesha mbinu za kilimo endelevu zinazosaidia kuhifadhi afya ya mazingira na kuimarisha uzalishaji wa mazao.

Kundi la vijana linashirikiana kichimba mitaro kwa kutumia majembe na koleo, kando ya barabara iliyo na nyasi. Shughuli hii inaonyesha juhudi za kuboresha mazingira, kwa kusafisha mifereji au kuzuia mafuriko. Hii ni sehemu ya usafi wa jamii, na afya ya mazingira inayolenga kulinda afya ya watu na mazingira yao.

Jengo la huduma za afya lina paa la mabati na kuta za rangi ya kijani na nyeupe. Kuna njia ya kupita iliyojengwa kwa zege na madirisha yenye grill . Mazingira yanavutia na yanaonyesha miundo mbinu ya msingi ya kituo cha afya.

Hii ni maabara yenye vifaa muhimu vya kisayansi. Kuna jokofu la kuhifadhi sampuli , mashine ya senti friji ikiwa wazi juu ya meza ya kazi na kabati lenye alama ya hatari ya mionzi. Dirisha linatoa mwanga wa kutosha na vifaa vingine vya kielektroniki vimepangwa pembeni. Sakafu ni safi na mazingira ni nadhifu kwa kazi za utafiti.

Vitanda vya hospitali vya kisasa vimepangwa safu moja ndani ya chumba safi chenye mwangaza. Kila kitanda kina kabati la kuhifadhi vifaa na mashine ya kufuatilia hali ya mgonjwa. Mfanyakazi wa afya anarekebisha moja ya vitanda. Mabango yenye ujumbe wa msaada kwa huduma za tiba yamewekwa ukutani. Mazingira haya yanaonyesha hali ya maandalizi bora ya kituo cha tiba.

Hii ni maabara ya afya iliyo na vifaa vya kisasa kama jokofu la kuhifadhi sampuli, viti vya maabara na meza za kazi. Mfanyakazi wa afya amevaa koti jeupe na anaonekana akifanya kazi kwenye eneo la uchunguzi wa sampuli. Hii ni sehemu ya miundo mbinu ya huduma za afya.

Mgonjwa amelazwa kitandani akiwa na mguu uliovunjika umefungwa kwa kitambaa na kusimamishwa kwa kamba maalumu ya kuvuta mifupa. Mshikio wa kushikilia juu umefungwa kwa chuma na mtaalamu wa afya akiwa amevaa glavu anayekimbisha kifaa cha kusaidia uponaji. Mazingira yanaonyesha huduma ya kitabibu kwa waliyoumia mifupa.

Hii ni chumba cha hospitali kilicho na vitanda vya wagonjwa na vifaa vya tiba kama bomba la tripu lililotundikwa kwenye stendi. Ukutani kuna vipeperushi vya elimu ya kiafya, vinavyotoa muongozo wa utumiaji wa vifaa mbalimbali na huduma za wagonjwa. Dirisha lina pazia la kupunguza mwanga mkali.

Hili ni chumba cha matibabu. Kuna meza ya uchunguzi iliyozeeka na kuchakaa ikionyesha uhitaji wa ukarabati. Ukuta wa kijani mwepesi na sakafu ya terazo vinaonyesha mazingira ya kituo cha afya cha msingi chenye vifaa vichache.

Kifaa hiki ni mashine ya Nebulaiza, inayotumika kubadilisha dawa ya kioevu, kuwa mvuke kwa ajili ya kuvutwa na mgonjwa, hasa kwa wagonjwa wa matatizo ya kupumua kama pumu. Kinapatikana katika vituo vya afya au hospitalini.

Chumba cha hospitali kimewekwa kifaa cha kupima hali ya mgonjwa chenye magurudumu na kikapu cha kuhifadhi nyaya. Meza ya matibabu imepangwa karibu pamoja na mashine ya gesi pembeni. Sakafu ni safi na ina vigae vya madoa meupe na mhudumu amesimama tayari kwa huduma. Mazingira haya yanaonyesha sehemu ya tiba na uchunguzi wa kiafya.

Gongo na kiwembe cha kutembelea vimeweka kwenye sakafu, karibu na kiti cha plastiki. Vifaa hivi hutumika kuwasaidia wagonjwa na watu walio pata majeraha ya miguu kutembea kwa urahisi wakati wa kupona. Mazingira yanonekana kuwa ya kituo cha afya au chumba cha matibabu.

Hiki ni kifaa cha matibabu cha macho kilichoko katika chumba cha uchunguzi hospitalini au kliniki ya macho. Kinatumika na mtaalamu wa macho kuangalia hali ya jicho kwa undani ili kugundua matatizo kama pressure ya jicho au maambukizi ya ndani.

Hili ni chumba cha vifaa vya matibabu hasa mashine inayotumika kupiga picha za ndani za mwili kama mifupa au viungo. Kuna paneli za kudhibiti umeme ukutani zenye alama za tahadhari, zikionyesha umuhimu wa usalama. Chumba hiki kimeundwa kwa uangalifu ili kuhakikisha mionzi haitoki nje na ni ya salama kwa wagonjwa na wahudumu wa afya.

Friji la maabara lenye uwezo wa kudhibiti joto linaonekana likiwa na rafu za kuhifadhi sampuli nyeti. Pembeni kuna sehemu ya kazi iliyo na viti na kompyuta. Na kwenye kuna kabati lililoandikwa tahadhari ya kibayolojia, likionyesha vifaa vya kuhifadhi vitu hatarishi vya kiafya.

Kifaa hiki ni mashine ya tiba ya umeme inayojulikana kama tens inayotumika kupunguza maumivu kwa kutumia msukumo wa umeme kupitia ngozi hadi kwenye mishipa. Huwa ni vitufe vya kudhibiti nguvu na muda wa matibabu na hutumika sana na wataalamu wa tiba ya mwili.

Mguu wa mgonjwa umetundikiwa kifaa cha chuma cha kusaidia uponaji wa mfupa ulio vunjika. Mashine kidogo pembeni inadhibiti shinikizo au kusafisha jeraha. Muuguzi amesimama kando ya kitanda akifuatilia hali. Kitanda kimefunikwa kwa shuka jeupe na mgonjwa amevalishwa bangili ya hospitali mkononi.

Kitanda cha uchunguzi kimetengenezwa kwa chuma na kimefunikwa kwa godoro jeusi lenye sehemu ya kuinua kichwa. Mbele yake kuna ngazi ndogo ya kusaidia mgonjwa kupanda kwa urahisi. Sakafu imeezekwa vigae safi na ukuta wa nyuma ni mweupe ,unaonyesha mazingira ya kliniki au zahanati.

Hii ni kampeni ya kuhamasisha kuhusu afya ya akili kazini, ikiwa na ujumbe kuwa zimesalia siku nane hadi siku ya afya ya akili duniani. Tarehe kumi oktoba, mwaka wa elfu mbili ishirini na nne inasisitiza hali kama msongo, wasiwasi, uraibu na matatizo ya mhemko kazini.

Mtoa huduma wa afya ameketi sakafuni akiwa amevalia mavazi ya hospitali na glavu akiwa na uso wake juu ya mikoba ishara ya uchovu au huzuni. Hii inaakisi changamoto za kiakili na kiamko ambazo wahudumu wa afya hukumbana nazo kazini hasa wakati wa hali ngumu wa mzigo mkubwa wa kazi.

Chanjo ya machoni ya kuzuia ugonjwa wa polio imehifadhiwa kwenye kisanduku cheupe chenye maandiko mekundu na kijivu. Inatolewa kwa mdomo na hutumika kwa dharura pekee. Chupa ya chanjo imewekwa pembeni ikiwa tayari kwa matumizi ya kiafya kwa watoto au watoto walio hatarini.

Chupa ya dawa ya sindano inayotumika kutibu magonjwa ya mifugo kama homa. Dawa hii ina kiambato na hutolewa kwa ushauri wa daktari wa wanyama. Ni maalum kwa matumizi ya wanyama tu.

Mhudumu wa afya anamhudumia mtoto mchanga aliyezaliwa. Anatumia glovu na vifaa maalum kumshughulikia mtoto kwa umakini, labda kuweka kipimo cha afya. Hii inaonyesha utunzaji wa kiafya wa mtoto wachanga hospitalini.

Mtoto mchanga ameketi kwenye mapaja ya mama yake huku mhudumu wa afya akimpa dawa ya matone mdomoni. Mama anamshikilia mtoto kwa upole kuhakikisha anabaki tulivu wakati wa utoaji wa chanjo au kinga. Mazingira yanaonyesha kituo cha afya kinachotoa huduma muhimu za kinga ya watoto wadogo.

Muuguzi aliyevaa sare ya samawati na barakoa anampatia mwanaume chanjo kwenye mkono wa juu wa kushoto. Mwanaume huyu amekaa kwenye kiti akiwa amevaa shati ya mistari na pia amevaa barakoa. Chumba kina vifaa vya matibabu kama vile meza, glovu na vinyunyizio, kikionyesha mazingira salama ya utoaji wa huduma za afya na kinga dhidi ya magonjwa.

Mama ameketi kitandani hospitalini akiwa amevaa barakoa na kava ushungi mwekundu. Anamshika mtoto mchanga aliyezaliwa hivi karibuni, muuguzi anamsaidia kumpangusa mtoto au kumwangalia hali yake. Mazingira ni safi na huduma inaonekana kutolewa kwa umakini ikionyesha upendo na uangalizi wa kitabibu kwa mama na mtoto mchanga katika kitengo cha watoto au uzazi.

Kuna jeraha dogo la duara kwenye mkono wa mtoto likiwa na madoa madogo ya wekundu kuzunguka. Ngozi inaonekana imetapakaa vipele vidogo vidogo na mtoto amevaa nguo yenye rangi nyingi. Hali hii inaweza kuwa dalili ya mwitikio wa ngozi au athari ya chanjo jambo linalohitaji uangalizi wa kitabibu wa mtoto.

Kundi la watu wazima na watoto limekaa na kusimama kwenye veranda ya kituo cha afya cha jamii. Wengine wanawanyonyesha au kuwabeba watoto wao. Hali inayoonyesha huduma za kitabibu kwa watoto na wazazi. Hili linaakisi huduma za watoto mashinani.

Watoto wadogo wameketi mezani wakifanya kazi za kuandika wakiwa chini ya uangalizi wa mwalimu. Mazingira haya ya darasa yana rangi angavu, maandishi ya alfabeti ukutani na viti vya watoto yakihamasisha ujifunzaji wa awali. Uangalizi huu wa karibu unasaidia kukuza maarifa ya msingi, maendeleo ya lugha na ustawi wa jumla wa watoto.

Mtoto amelala kitandani hospitalini akiwa na bandeji kichwani na bomba la oxigeni puani mkono wake umefungwa kwa pamba na bandeji na anashikilia mkono wa mtu mzima kwa upole hali hii inaonyesha upendo au uangalizi wa karibu kwa mtoto mgonjwa katika wardi ya watoto.

Hii nidawa ya matone ya mdomoni inashikiliwa kwa vidole na hutumika mara nyingi kwa chanjo ya watoto dhidi ya magojwa kama polio. Ni sehemu muhimuya huduma za afya ya watoto, hasa katika kinga ya magonjwa ya utotoni.

Mhudumu wa afya aliyekaa na barakoa anamnyanyua mtoto kichwa na kumpa chanjo ya matone mdomoni. Mtoto amesimama karibu na ukuta akiwa amevaa sweta nyekundu. Hii ni shughuli ya afya ya jamii inayolenga kuzuia magonjwa ya utotoni kama Polio.

Mtoto mchanga amelazwa kwenye kitanda cha hospitali akiwa amelazwa juu ya blanketi zenye rangi ya kahawia na waridi. Pembeni kuna vifaa vya hospitali kama mashine ya kusambaza hewa na vifaa vya kupimia afya. Mazingira haya yanaonyesha wadi ya watoto wachanga inayotoa uangalizi wa kitabibu katika kitengo cha watoto.

Mtoti mchanga amelazwa juu ya shuka laini huku mhudumu wa afya akimfungia bandeji tumboni. Mazingira yanaonyesha wodi wa watoto wachanga yenye vitanda na vifaa vya matibabu. Hali ni tulivu na ya uangalizi wa karibu.

Mtoto mdogo ameketi kwenye mapaja ya mama yake, huku mtoa huduma wa afya akimdondeshea chanjo ya matone mdomoni. Wote wawili wamevaa fulana za njano, za kampeni ya chanjo. Mazingira yanaonyesha shughuli ya huduma ya afya kwa jamii.

Watoto wanne wamekaa kwenye mkeka wa nyasi ndani ya chumba wakosoma kitabu pamoja. Wanashirikiana kwa umakini wakisoma picha na maandishi wakionyesha juhudi ya pamoja Katika kujifunza. Hii ni ishara ya malezi, elimu na ukuaji wa utoto.

Daktari aliyevaa koti jeupe anamchunguza mvulana aliyevalia shuka nyekundu akiwa amekalia kiti cha hospitali, mguu wa mvulana huyo una alama za mviringo na daktari anatumia kifaa kuchunguza kwa makini huenda kwa ajili ya vipimo au matibabu ya ugonjwa wa ngozi au mguu.

Vifaa hivi ni vya mazoezi ya mikono vinavyotumika kuimarisha misuli ya vidole, kiganja na mkono mzima,. Hutumika sana katika tiba ya michezo hasa kwa wagonjwa waliopata majeraha ya mikono au wanariadha wanaohitaji nguvu ya mtego bora.

Hizi ni vifaa vya mchezo wa theluji ikiwa ni pamoja na ubao wa kuteleza, buti maalumu, kofia ya usalama, miwani ya jua na skafu. Vifaa hivi hutumika kwa ajili ya kulinda mwili dhidi ya majeraha wakati wa michezo ya baridi na ni muhimu katika taaluma ya tiba ya michezo kwa ajili ya kuzuia na kutibu majeraha.

Seti ya vifaa vya ulinzi kwa michezo inajumuisha kofia ngumu ya kichwa, kinga za magoti, vifundo vya mikono. Vifaa hivi hutumiwa na wanariadha au waendeshaji baiskeli na skatebodi, ili kujikinga dhidi ya majeraha wakati wa ajali au kuanguka.

Mguu umevimba na una alama ya rangi ya samawati na zambarau karibu na kifundo ishara ya jeraha au kuvunjika kwa misuli baada ya mazoezi au ajali ya michezo. Hali hii huhitaji uwangalizi wa kitabibu na inaweza kuhusisha matibabu ya tiba ya viungo au dawa za kupunguza uvimbe na maumivu.

Huu ni mguu uliogeuka kuonyesha maumivu makali kwenye mifundo cha mguu. Eneo ambalo limeangaziwa kwa rangi nyekundu na ya manjano kuashiria jeraha au uvimbe. Hii ni hali ya kawaida katika katiba ya michezo ambapo wanamichezo hupata majeraha ya kifundo na huhutaji matibabu maalum kama barafu au upasuaji mdogo kulingana na uzito wa tatizo.

Hili ni shamba lenye mimea ya pilipili ikimea vizuri chini ya mwanga mkali wa jua. Tunaona pilipili za kijani na zingine zimeanza kuiva na kuwa nyekundu. Kuna miti mikubwa upande wa nyuma. Mazingira haya yanaonyesha eneo la mashambani lenye rutuba.

Msitu mdogo wenye vichaka vingi umejaa mimea ya asili baadhi ikiwa na maua madogo ya waridi na manjano. Mimea kama hii hutumika katika tiba za jadi kutibu magonjwa kama mafua, homa na matatizo ya tumbo. Mazingira haya yanaonyesha hazina ya tiba mbadala inayopatikana kutoka kwa mimea ya porini inayotunzwa na jamii kwa vi.

Mime wa kijani wenye majani mapana umeota kwenye uwanda wa asili uliojaa mwangaza wa jua, huu ni miongoni mwa inayotumika katika tiba ya kienyeji kutibu mafua ,kikohozi au maumivu ya tumbo ,mazingira ya kichaka na uzio wa miti yanaonyesha sehemu ya kijijini kwenye utajiri wa dawa za asili.

Mti wa mpapaya umesimama wima ukiwa na majani mapana na mapera mingi yanayoning'inia. Matunda haya yanajulikana kusaidia usagaji chakula na kutuliza tumbo. Majani na utumvu wake pia hutumika katika tiba za asili kwa magonjwa ya ndani na ngozi. Mazingira ni ya kijani kibichi yakionyesha hali nzuri ya ukuaji wa mimea ya dawa.